Kituo cha basi ambapo watu wanatoka pembe tofauti tofauti za mji kuja kuabiri basi kuenda shughuli tofauti tofauti hata wengine kuenda kwao wengine kuenda kazini. Bei za kuabiri basi zimeandikwa katika bamba ambalo limebebwa na mwanamke.

Ni katika kituo cha basi ambapo abiria wanatoka katika sehemu balibali ili kuweza kusafiri nakupanda matuana hayo. Nyuma ni nyumba za kibiashara ambazo watu wanakodi nakuja kufanya biashara balibali ili kujenga uchumi wa taifa .